Wahudumu wa afya wanaohusika na viagulio vya watoto waliozaliwa chini ya miezi tisa, wanaumakini kuwahudumia watoto hao ili waweze kukuwa vizuri.

Wamama wanaojufungua katika hospitali za umma nchini, wanafaidika na mpango maalum uliotolewa na mke wa rais. Mpango huu unafidia gharama zote ambazo zinazotoka na kujifungua ikiwemo gharama za upasuaji.